Haya ni mavazi ya wanawake. Twaona pale kuna sketi, kuna vazi, ile nguo la kulala, kuna rinda. Hili duka la manguo ama duka la nguo, laweza kupatikana kwenye vijijini ama kwenye kijiji ama kwenye mji, waweza pata.

Hili ni duka la nguo na twaona pale kuna miwani, kofia ile ya wanawake, na kuna ile rinda ama dera la wanawake kuna saa. Ni duka la nguo ambayo unaezalipata katika kijiji ama town .

Hili ni duka la mavazi ama nguo na viatu. Twaweza kuona kuna viatu pale, kuna wauzaji, kuna kofia pale, kuna manguo, kuna zile suruali pale twaona. Duka hili waweza kulipata katika kwenye town ama jiji.

Duka hili linaitwa LC Waikiki . Ni duka la nguo, unaweza pata nguo za wanaume, waa toto, ywanawake, wazee. Unaweza pata pale kwa bei nafuu na kila aina ya nguo, rangi tofauti. Unaweza pata.

Hili ni duka la nguo ambalo linaitwa boutique katika lugha ya Kingereza. Waweza pata manguo. Ni duka la nguo. Hapa twaona ni shati ya wanaume ambayo yanauzwa hapa ya kila rangi. Kuna rangi tofauti pale na naona bei yake pia pale, ni bei nafuu.

Hili ni duka la nguo. Tunaweza kuona nguo, manguo ya wanawake, ya watoto pale kuna rinda, kuna sketi, ni duka la nguo la familia nzima. Unaweza pata manguo ambao wahitaji shati, sketi na bagi pale.

Haya ni mavazi ya suti yanaitwa suti na ni ya wanaume, utaona kuna aina tofauti, kuna rangi tofauti pia pale, unaweza pata kwa maduka yenye, jiji pale unaeza pata.

Hili ni duka la nguo .Naona ni nguo za wanaume ama nguo za kiume. Tunaona unaweza pata kila aina ya nguo. Duka hizi zapatikana katika kijiji ama jijini waweza pata, pia kwa bei nafuu, rangi yoyote, kila aina ya nguo.

Haya ni magari mapya, yameweza kufika nchini, na hivi ndivyo gari hua zinaletwa ndio zipelekwe katika kampuni za magari yaweze kuwekwa kule yaweze kuweza kununuliwa. Ama labda mtu ameweza kuyanunua toka kwa nchi ingine sasa yuwangojea yuwaletewa aweze kutumia.

Aina hii ya gari ni ya kitambo sana, ni kama matatu vile. Yalitumika katika miaka nyuma pale. Lakini bado ni gari zuri na linaweza tumika kwenda kazini, nyumbani. Mahali popote waweza tumia hili gari.

Apa twaona ni mchuzi wa kuweza kuuza maua yatengeneza maua yuwauza kwenye soko hapa. Maua ya kila aina, kila rangi, ya kila sherehe kuna ya mazishi kuna ya harusi maua n tofauti.

Hapa twaona wachuuzi ama wanabiashara, wafanyibiashara ambao wanauza manguo, wengine wanauza viatu, wengine wanapita njia, wengine wanauza laini za simu, wako tu kwa zile harakati zao za kila siku, za kutafuta riziki na kutafuta unga.

Duka hii ama hapa ni sokoni pale unaeza kupata viungo, viungo tofauti vya kupika. Weza pata kama ile maharagwe, ona hile rangi, michele, sali, pale. Ni viungo vingi viko pale vya kupika, vyatumika kupika, kuandaa vyakula ndo ili iwe chakula bora.

Hapa ni sokoni. Wachuuzi naona wanauza pale shanga. Tunaona kuna vipuli, kuna aina ya mapambo pale ya kitamaduni. Tunaona wachuuzi wanaweza kufanya biashara zao mchana, wanaweza kuuza kupata riziki yao ya kila siku. Kuna shanga ya kuvaliwa kwenye kiuno, kuna ya masikio, kuna ya shingo, kuna ya mguu, yoyote ile.

Hapa ni soko la wanabiashara ama wakulima ambao wanaweza kuwa wanauza vitunguu. Vitunguu vina manufaa kutumika katika kupika, pia dawa na pia mialishi bora yanaweza kukusaidia katika mwili yetu.

Haya ni aina ya bangili ama mapambo yanavaliwa kwenye mikono, wengine wanaweza vaa kwenye mguu, naona imeandikwa jina kenya na pia rangi yenyewe pia ni ya Kenya ni ya ile bendera ya Kenya.

Hapa ni sokoni ama maduka pale karibu na soko, tunaweza tukaona kuna mashati yanauzwa pale kuna watu ambao wanapita kwenye vibanda vya kidogo, vyakula na kila aina ya biashara yafanyika pale.

Hapa twaona viatu, viatu vya kiume. Hili ni sehemu ya kuuza viatu. Twaona kuna viatu vya kila aina ya rangi ambayo wataka na viatu vya kila aina.

Hapa tuwaona kuna aina ya mboga, kuna pilipili hoho pale, kuna vitunguu, kuna nyanya, kuna karoti twaona pale kuna wauzaji pale pia wako kwenye soko wanauza.

Hapa ni soko ,soko ambalo lilijengwa wachuuzi wanafanya biashara zao wanauza, wanatafuta riziki yao ya kila siku ,utaona wamejengewa na serikali imewawekea vizuri hawaezi pata jua ama hawawezi pata mvua.

Haya ni majumba ya ghorofa , majumba ya kukodishwa ama yale yenye mwisho wa mwezi walipwa kodi. Majumba nzuri sana yaweza ishi pale, si manyumba ya kibinafsi , ni manyumba ya kukodishwa.

Hili ni jengo la biashara na naona pia linaweza kukodishwa. Yapo na nafasi ya kuweza kukodishwa, ni maduka ama waweza weka ofisi, waweza weka chochote kile pale.

Hili ni jumba la kibinafsi ama pia inaweza kuwa ni ya kukodishwa. Twaona pale kuna bustani, kuna, maua, na jumba lenyewe lapendeza mandhari ya kuvutia haya, na viti vya, vyakuweza kutulia kupumzika pale kupunga upepo.

Hili ni duka la nyama, waweza pata aina nyama yoyote, nyama ya kuku, nyama ya mbuzi, nyama nguruwe, nyama ya ng'ombe. Waweza kupata katika hili duka na ni duka kubwa lile la supermarket pale waweza pata.

Hii ni vinywaji, aina ya kinywaji, ambayo inaitwa sharubati. Waweza ipata pale kwenye duka kubwa ambayo inaitwa Supermarket, na kila aina ya colour, kila aina ya matunda, waweza yapata pale kwa bei nafuu, waweza kuhitaji.

Hapa ni mandhari mazuri. Ni duka la Supermarket , ama duka kubwa. Naona pale wanauza mikate, wanauza nyama, wanauza pia keki. Kuna masharubati pale, na kuna wachuuzi pale wanaofanya biashara, na pia kuna wanunuzi wananunua.

Hapa twaweza kuona aina ya maziwa kuna maziwa yale ambayo ni fresh , kuna yale ambayo yanaitwa yoghurt , kuna yale maziwa lala, yale ambayo, yameweza, kukuwa, chachu kidogo, ya aina tofauti inaweza kupata pale kwa duka kubwa ambayo ni supermarket , kwa bei nafuu ama pia, kila aina ambayo waeza wataka, waezapata pale.

Hili ni duka la supermarket sehemu ya kuuza nyama. Waweza kupata nyama ya kila aina, waweza kupata ya nguruwe, ya mbuzi, ya ngombe nyama yote wahitaji waweza pata pale yamegezwa vizuri, yako fresh na kwa bei nafuu.